Wanawake hawa wawili, moja akiwa ameshika speaker ili watoe hotuba ambayo inatakikana wakiwa wamepita katika chumba hizo au katika soko moja kuu.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amelazwa pale katika kitanda. Amelala katika kitanda ambaye iko pale kona. Yeye huenda ameumia maanake kuna vidonda kichwani mwake. Alafu yeye ametoa sweater lake na akajifunika nayo.

Daktari hawa wanawake wawili wote wakiwa wamevaa sare za kazi zinazo fanana alafu hapa kwa vitanda kuna watoto wawili wadogo. Kuna watoto wanne ambao wako pale wakiwa hawana manguo.

Chupa mbili kwa rangi yake nyekundu. Alafu hapa kuna chupa iliyo na maandishi iliyoandikwa yellow fever vaccination . Alafu hapa tena, kuna sindano moja ambayo imewekwa pale.

Hapa ni darasa ambapo kuna mwalimu mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe amesimama. Alafu hapa kuna wanafunzi ambao wameketi kwenye dawati wao. Kila mwanafunzi wote wakiwa wameshika kitabu.

Dawa hizi kwa chupa ikiwa safi ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa maesles mumps . alafu kando yao kuna sindano, hasa hizi inatumia ilikupea watoto chanjo.

Dawa hizi haswa zikiwa katika chupa hiyo safi; ikiwa pale kuna maandishi mbele ya hiyo chupa moja ambayo imeandikwa Yellow Fever Vaccine Live . Halafu hapa chini pia kuna sindano moja.

Mwanamke mmoja muislamu ambao amevaa gauni lake nyeusi, akiwa amesimama katika hapa, uenda hapa imechukua muda mrefu ukikukauka maanake miti imekatika na umekauka.

Chupa moja ambayo pale iko na maandishi mbele imeandikwa measles mumps Rubella vaccine kando yake pia kuna sindano . Hizi dawa ambazo hasa hutumika kuchanja watoto.

Chupa hilo ikiwa kuna dawa ndani, alafu iko na kifuniko ya rangi yake nyekundu mbele tena kuna dawa kwa rangi yake nyekundu na nyeusi ikiwa tatu tatu.

Mwanamke mmoja ambaye amepeleka mtoto wake chanjo. Mtoto akiwa amelazwa pale kitanda alafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa nguo zake za kazi akiwa anapea hiyo mtoto chanjo kupitia mdomo

Mwanaume mmoja ambaye amelazwa katika kitanda kama ameangalia juu. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa nguo zake za kazi, akiwa anatibu huyo mgonjwa huenda ako na shida ama mlemavu wa macho.

Huyu ni gavana wa Kisumu akiwa pale ametembelea katika chumba lawagonjwa wa watoto. Kuna watoto ambao wamelazwa wakiangalia pale juu katika kitanda. Alafu tena kuna mwanamke mmoja amesimama.

Hii ni sandaku moja ambayo pale kuna maandishi. Hapa maandishi haya ni mtu ambaye anafaa kufuatilia ama kuisoma hiyo orodha kabla mgonjwa aweze kutumia dawa hizo.

Mwanamume mmoja mmaasai akiwa amesimama au akiwa ameketi pale kwa kiti. Kando yake kuna daktari ambaye anampea huyo maasai chanjo kwenye mkono yake kutumia sindano hio.

Sanduku hawa ikiwa ni mbili. Kuna moja wote ikiwa iko na maandishi hapa, hasa maandishi kwa chupa hio kwa rangi yake nyeupe. Hii maandishi au orodha ambayo mtu anafaa kufuatilia kabla hajaanza kutumia dawa hiyo.

Chupa hizi za dawa chupa nne, zote zikiwa kwa rangi nyekundu, zote zikiwa zimetoa dawa ambazo ziko ndani, alafu hapa kwa chupa kuna maandishi imeandikwa mbele yao.

Chupa hizi mbili zikiwa katika hapo meza alafu kando yake kuna sindano hasa huwa katika hiyo chupa ikiwa na maandishi ambayo inasema yellow fever vaccination huwa hasa inatumika kumpea chanjo watoto.

Boxi hili ambaye iko na maandishi, kando yake kuna chupa mbili pia ikiwa iko na dawa ndani ikiwa na maandishi ambayo ni onyesho kuwa unafaa kufuatilia kabla utumie dawa hiyo.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi pale ili apewe chanjo na daktari huyu kupitia mkono yake hapa ameketi pale alafu kwa meza pia kuna dawa pale kwa meza.

Mwanamke mmoja mjamzito akiwa amelazwa pale chini na daktari. Huenda anatumiwa kama mfano, ili aweze kufunza wanawake wengine wakiwa na mimba, jinsi wanapofaa kufanya wakati huu wa ujauzito.

Hapa kuna daktari moja ambaye ameshika mwenzake, uenda ni daktari mkono iliafanye zoezi. Mgonjwa huyu akiwa amefanyiwa pale ilikuhakikisha kuwa amefanya zoezi ipasavyo ili apone haraka.

Chumba hili ikiwa kuna maji. Kumenyesha kukakuwa na maji alafu pale kuna sipitali ambaye imeandikwa Ahero County Hospital alafu tena kuna hema moja. Maji haya yanaweza ingia pale na kuharibu mali na pia inaweza leta ajali.

Mwanaume moja akiwa pale ameketi, alafu kando yao kuna daktari wawili akiwa uenda ako na tatizo la maskio kwa sababu amekuja hospitali iliasidiwe kutibiwa na hawa madaktari.

Maji haya, yakiwa yamejaa ikiwepo katikati ya nyumba. Hawa wako na nyumba tatu, alafu maji huenda imeingia katika nyumba hiyo, na ikasababisha ajali, na kuharibu mali za watu huko ndani.

Mwanaume mmoja akiwa pale ameshika miti yake yeye akiwa amevaa shati lake nyeupe, akiwa anapiga miti ambayo miti yenyewe imejaa nyuki yeye akiwa amesimama katikati ya nyasi

Msichana mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti alafu daktari akiwa ameshika nywele yake, huenda anataka kuangalia tatizo kilioko hapo kwa maskio, pale nyumake pia kuna watu ambao wameketi.

Kwa hii kuna boksi moja halafu mbele yake kuna chupa tatu. Hizi chupa hasa zikiwa na maandishi hapa mbele halafu pia kwa hii boksi haswa ni orodha ambayo mtu anafaa kusoma kabla ya kutumia dawa hizo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo yake refu kutoka kichwa hadi mguu na amevaa gumboots yake ya nyeusi. Akiwa pale katikati la shamba kama amebeba dawa mgongoni mwake.

Daktari moja akiwa pale ameshika mtoto ambaye ametoka kuzaliwa, pale kuna mtoto ambaye yeye amejifunikwa na leso yake nyeupe huyu mtoto akiwa tayari kupelekea mamake.

Maji haya yakiwa yamefurika, pale kuna watu wawili ambao wako katikati ya maji, halafu hapa ni chumba au makazi ya watu. Pale kuna manguo ambayo imewekwa pale huenda mvua hii imesababisha ajali na ukosefu wa mali.

Mwanaume moja akiwa amesimama hapa kama ameangalia juu, huenda pale anaona maandishi ambayo imechorwa na hii imewekwa katika mti wa rangi yake nyeupe, pale chini kuna paipu ndefu ambayo imepanda kwa rangu yake nyekundu.

Mwanamke mmoja ameleta mtoto wake pale hospitali ili apewe chanjo. Daktari akiwa amesimama pale akiwa amevaa koti lake nyeupe akiwa akitaka kumpea huyo mtoto chanjo.

Hawa wakiwa watu ambao wamesanya takataka wakiwa ni wanawake wanne na mwanume moja. Wote wakisanya takataka ambazo zikuwepo pale kando ya barabara.

Chupa hili moja ikiwa ndani yake kuna dawa, alafu hapa mbele iko na maandishi ambayo imeandikwa nature made iron .Hizi dawa haswa huwa inatumika kuongeza damu mwili.

Wanawake wawili mmoja uenda ni mgonjwa amelazwa pale akilala katika kitanda, mwingine akiwa ni daktari akiwa pale ameshika kitabu na kalamu, wakiwa wanazungumza ama wanapinga gumzo.

Mwanaume mmoja ambaye amelala pale kama ameangalia juu, kando yake kuna daktari ambaye anamwangalia shida aliyo nayo katika meno yake. Alafu pale kuna dawa ambazo zimepangwa kwenye ukuta ule.

Hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa rangi yake nyekundu ambayo inasema Masai Herbal. Alafu tena kuna mchoro, kuna mchoro ambapo kibakuli ambayo imewekwa vitu pale ndani.

Jumba hili moja ambayo mbele yake kuna maandishi ambayo imeandikwa. Alafu hapo juu kuna kofia kwa rangi yake nyekundu hasa ikitumika ilikuzuia magonjwa ya baadaye kwa watoto wadogo.

Hapa kuna watu ambao wamekuja kwa wingi. Hapa kukiwa na maandishi kwa karatasi refu ambayo inasema we talk and protect alafu ikiwa na alama. Pale kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare ambazo zinafanana.

Hapa ni chumba la hospitali ambapo kuna mtu amelala katika kitanda akiangalia juu, kando yao ikona madaktari wawili ambao wamevaa koti nyeupe wakiwa wanatibu huyo mgonjwa meno yake.

Chupa hili moja ikiwa pale imesimama, alafu kando yake, ndani uake kuna sawa, hasa kando yake kuna maandishi ambayo inasema natural body iron, alafu imedikwa sixty five mg.

Mwanaume moja ambaye amesimama mbele ya choo, choo hio ikiwa na dirisha mlango tatu na mabati, alafu pale kuna mtungi na hio maji ambayo unaosha nayo mkono baada ya kutoka choo hiyo.

Dawa hii ama chupa hii ambayo ndani yake kuna dawa ikiwa rangi yake nyeusi. Alafu hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa Ashaka Herbal Medica l. Hizi hasa ni dawa za kienyeji.

Daktari huyu mmoja ambaye amevaa nguo yake ya kazi yeye akiwa ameinama kama amefunika huyo toto, huyo mtoto na leso yake nyekundu, hapa ni katikati la hospitali.

Daktari amevaa koti lake nyeupe akiwa, anamsaidia huyu mgonjwa, kufanya zoezi, wote wameinama, alafu pale kando yake kuna mashine, huenda huyu mwanaume ni mlemafu, ilhari anataka kufanya masoezi kwa mguu yake.

Chupa hii ambayo ndani yake kuna dawa ama kinywaji alafu apa mbele ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa epilepsy medicine ,alafu apa ikiwa imefunga chupa hii katika yake kitu yake nyekundu.

Chupa hili likiwa limeshikwa na mama moja .Hii chupa ikiwa ndani yake kuna dawa alafu hapa katika hii chupa kuna maandishi imeandikwa covid cure(1) .

Mwanamke mmoja ambaye ameinama kama amevaa skati lake nyeusi akiwa ameshika mtungi kuchota maji kutoka hio tap , tena ameeka besheni mbili yake hapo kando tena kuna nguo ambayo imeanikwa.

Kumekuwa na mporomoko wa nyumba ambapo pale wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamekaa. Alafu hapo juu kuna watu wamekuja kwa wingi ili waone kinachotokea pale.

Pale kuna dawa, ambazo ziko kwa boxi tatu. Alafu kuna yenye iko kwa chupa moja alafu iliyopo iloyopo kofia yake imeandikwa na rangi nyeupe. Pia hapo kuna maandishi ama orodha.

Waschana hawa wawili mmoja akiwa daktari amevaa koti lake nyeupe akiwa amekuja ili aweze kuangalia shida ya huyu mgonjwa. Pale kuna mchoro ya macho aina aina.

Chupa hizi tatu zikiwa zote iko na dawa hasa katikati kuna chupa kwa rangi yake nyeupe, ambapo kuna maandishi mbele yake ambayo imeandikwa pure calcium syntrate .

Hapa, kuna maji ambayo imekuja katika nyumba. Wale kuna watu ambao hasa wanajaribu kutoa mali zao ili zisiweze kubebwa na maji au kuharibu, mali zao,

Mwanamke huyu akiwa amesimama kama ameshika kwa mkono yake dawa na sindano, hasa akiwa anataka kufanya chanjo. Huyu mwanamke amevaa koti la kazi, yeye akitaka kuchanja mtoto.

Mama huyu akiwa ameshika sindano na chupa alafu kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu kama amebeba mtoto. Huenda alikuwa ameleta mtoto ili apewe chanjo hapa hospitali.

Hawa, ikiwa watu tofauti tofauti, wakiwa kwenye kuna wenye wameketi katika kiti rangi nye nyeupe, alafu tena kuna wenye wameinama wote wakiwa wameeka mikononi mwao juu.

Mwanamke mmoja akiwa ameleta mtoto wake kwa hospitali ili apewe chanjo daktari akiwa ameinama pale ili amweze kumpa mtoto chanjo. Kando yake kuna watu ambao wanachungulia ama wanaangalia kile kitu kinafuatilika.

Chupa hili moja ikiwa imeeka katika meza alafu mbele yake ikiwa na maandishi . Hapo tena kuna sindano moja ikiwa pale alafu tena kuna karatasi kwa rangi yake nyeupe.

Mwanaume huyu mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa amesimama katikati ya vitanda mbili, hospitali. Vitanda hivyo vikiwa zimetandikwa na leso nyeupe.

Mwanaume mmoja ambaye, amekuja pale, akaketi pale, ili apewe kupewa chanjo, yeye amefunga macho kama amekaa katika kiti hilo, nyekundu, daktari naye ameinama ili aweze kumpea, chanjo.

Magari haya mawili yakiwa yanakuja ikiwa kuna maji katika barabara hiyo. Pale tena kuna pikipiki ikipita katikati ya haya maji.

Wanaume hawa wawili wakiwa wamevaa suti zao wakisanya karatasi ambazo zimetupwa hapo mbele ya barabara. Pale tena kuna pikipiki ambao inapita.

Dawa hizi za vienyeji kuna ikiwa katika chupa tofauti tofauti, hasa hii dawa huwa inatemgenezwa na wanawake au watu katika kijiji kwa kutumia miti za kitama, miti za msituni.

Hapa ni katika ofisi chumba ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi, ameketi kwenye kiti akiwa anaandika. Mbele yake kuna mwanamke. Alafu hapo tena kuna wanawake ambao wamepanga laini.

Hapa ni chumba ama ni ofisi ya hospitali. Pale kuna mwanamme moja ambaye amevaa koti lake nyeupe alafu kando yake kuna mama, huku akiwa anaelimisha huyu mama jinsi anafaa kufanya ili aweze kuepuka magonjwa.

Chupa moja ambaye ikona kifuniko kwa rangi yake yekundu. Hii chupa ikiwa na maandishi hapa mbele maandishi haya huwa inafuatiliwa ama inasomwa kabla uweze kutumia dawa hizo.

Hawa kuna watu ama daktari ambaye wamevaa shati lao nyeupe, alafu hapa kuna watu ambao wameketi wakiwa wamegoja laini. Pale mwisho kuna mgonjwa ambaye ana angaliliwa shida ya meno.

Kumekuwa na mlipuko wa moto ambayo moto imechomwa makazi ya watu hasa watu wanaweza kuwa wamekufa kutokana na hiyo ajali na pia huu moto unaweza haribu mali za watu.

Hawa watu wakiwepo wengi, kuna makari ama kumekua na achali ambapo gari imechomeka, watu wamekuja kwa wingi ili waweze kushugulikia kile ambacho kilitendeka, pale.

Hapa ni chumba la hospitali, ambapo kuna vitanda mbili. Mwanaume mmoja, akiwa amelala hapa katika kitanda hili. Alafu pale corner , kuna mwanaume mwingine ambaye ameangalia ameketi kwa kitanda huku akiangalia chini kama ameshika kichwani yake.

Dawa hizi za rangi yake nyekundu zikiwa zimemwagwa katika meza hiyo pale kuna chupa kwa rangi yake nyeusi alafu kuna kitu ambacho huwa hasa hutumika kupima stesheni ya mtu.

Hapa ni katikati ya msitu. Alafu nyuki imetoka kwa nyumba yao. Nyuki hizi zinakimbia wakiwa wanataka kuzikula hawa wanaume wawili ambao wanatoroka ili wasikulwe na nyuki.

Hii ni dawa. Dawa hii ni ya kuchanja watoto. Huyu ni daktari anatoa dawa akielekea kwa sindano ili apeleke akachanje mtoto. Mara kwa mara huchanja watoto walio na miaka tano na kuendea chini.

Pale ni pa kwa maziwa ama jumba la kupepa wagonjwa maana kunaeza kuwa mgonjwa. Hapa unafanyiwa vya kwanza kabla hujabebwa hospitali ili kuonyesha maumivu ya mwili na tena kuondoa maumivu ambayo ulikuwa nayo.

Hizi ni dawa za kulevya ambazo zinapatikana mara kwa mara katika jiji ama wanavijana wanatumia kulevya. Hasa inaharibu mwili na tena inawezaleta ulemavu kwa watoto walio na miaka kidogo.

Daktari huyu akiwa anampea chanjo mtoto ambaye ameshikwa na mama. Halafu pale kuna watu ambao wamekuja ili kupanga laini wakitaka pia kushughulikiwa wakiwa wamebeba mtoto wao kupewa chanjo kamili.

Hizi ni dawa za kienyeji hasa huwa inatengenesa na wamama wababa wa kijiji wanenda pale misitu wanatafuta miti sao wanatengenisa Wanachemusha alafu wanaweka Kwa majupa wakuje kuuza hizo dawa.

Dawa hizi huwa unampea mtoto aliye na miezi kumi na nne kuenda chini hili waupuke magonjwa ya Haina mbalimbali na tena wakuwe na afya njema .

Hizi ni dawa. Dawa hizi haswa utumiwa na mtu ambaye na aliwa anasikia maumivu kwa mwili hili apate afya nzuri ama hili azuie magonjwa tofauti tofautu ambayo inaeza pata mtu kwa siku za baadae.

Hizi ni dawa ambazo huwa inapewa watoto walio na miezi kumi na kwenda chini ili kutoa maumivu ama kuwafanya wakuwe na afya nzuri ya baadae.

Mmama huyu ameenda na mtoto wake hospitali Ili apewe chanjo na daktari. Ameshika mtoto wake Hali daktari ametaka kumpea chanjo mtoto Ili kuzuia Magonjwa ya.

Hizi ni madawa ambazo mtu anafaa kuzikula ili kuzuia...

Hii ni mgonjwa ambayo unasababishwa kwa kukunwa maji chafu na ama kutukunwa dawa ama kutoenda kupewa chanjo na daktari. Huyu mtoto anafaa kuenda hospitali ili aangaliliwe na daktari na pia apewe dawa zinazofa ili kuzuia maumivu ya badae.

Chumba hili baba huyu ambaye anafanyiwa zoezi huenda alipata ajali. Huyu daktari anamsaidia kufanya zoezi kwa mguu zake ili aweze akaendelea kuendelea ama asiweze kuskia tena maumivu yeyote.

Mtoto ambaye ameletwa na mama yake kupewa janjoo daktari ndio amemshika na kumtunga ihali mama mtoto analia sababu ya maujungu yanayapitia sindano ihali anafaa kujanjwa hili asiwa na makonjwa ya badaye.

Inaonyesha maanake kuna maji na mfuriko hii inaeza leta ajali katika jamii ama pia inaeza leta magonjwa. Tena inaharibu mali za watu maanake ikiingia kwa nyumba unaeza haribu vitu zilizokuwa huko ndani na tena inaeza leta magonjwa.

Hawa ni wachezaji wa timu moja ambao wanacheza pale. Hawa wanasafisha hospitali ili kuhakikisha virusi ama uchafu yoyote imetolewa ili watu wasiwe wagonjwa ama wasilete ugonjwa wowote katika hospitali huu.

Dawa hizi haswa huwa inatumika kupewa watoto ambao pado no wadogo hili kuwasaidia kupata nguvu iliyofakikana tena inapea afya nzuri.

Hawa ni wasichana ambao wanaosha mkono ili kuondoa uchafu katika. Mtu mmoja anaosha mkono ni kama ameweka sabuni. Mwingine amesimama pale ni kama anaelimisha jinsi ya kuosha. Tena pale kuna polisi ambaye amesimama pale akiwa anaangalia vifaa. Vitu vinavyo endelea pale.

Wacheza wa kupiga kura wanawekwa rangi Ili wasirudie kupiga kura tena.

Dawa , dawa hizi hasa huwa napea watu ili kumpea ngozi nzuri na tena kuzuia magonjwa ya baadae, zinaliwa na kusaidia kuwa na afya nzuri.

Nyumba hii imeboromoka na kuboromoko, inaweza kuwa kuna mafundi pale wamesimama wakiwa na tengeneza kuhakikisha kuwa watu walio ndani waweze wasiumie ama waweze kusaidiwa mapema.

Mtoto huyu amaezaliwa kabla haijafika kilo anayofaa, daktari akiwa pale akihakikisha kuwa amepata inacho takikana katika mwili yake, ili aweze kuwa na afya nzuri na kilo nzuri.

Nyumba hili imeporomoka alafu pale kuna askari wawili wamesimama pale kama wanaangalia hii nyumba imeporomoka. Inaweza kuwa imeharibu mali za watu ama watu walioko ndani wanaweza kuwa wameumia.

Hapa Kuna mama mmoja akiwa pala kama mwenye anapea chanjo mbaba amekaa Kwa kiti. Anapea mbaba chanjo hapa kwa mkono yake kama ameinua shati lake Ili apewe Kupewa chanjo.

Hii ni dawa ambayo mara hutumiwa kwa watoto walio na miaka kumi na kwenda chini. Dawa hii husaidia mtoto kupata nguvu na afya nzuri na tena kuzuia magonjwa ya baadaye.

Hapa ni katikati ya hospitali ,ambapo kuna wana wagonjwa wamelazwa katika kitanda inaonyesha kuwa huyu amepata ajali maanake kuna damu mingi imejaa katika miguu yake .Huenda anagonja daktari ili aweze kutibiwa.

inatumika pale ili kuweza kununua vitu ama vitu ambavyo kila mkenya angetamani kununua. Hali hii sasa nikisema maanake wamebadilisha wakaweka shilingi mpya. Wasichana wakiwa pale katika ya rangi.

Hii ni boksi ambayo iko na maandishi halafu pale kuna dawa, halafu hapo tena kuna glasi iliyopo maji, huenda mgonjwa akiwa tayari kuimeza dawa hizo.